Muuguji aliyevaa mavazi ya kujikinga kabisa dhidi ya maambukizi anasimama karibu na mgonjwa icu akifanyia mpangilio. Mfuko wa drip . Mazingira ya chumba cha mgojwa mahututi yana vitanda vya mgonjwa, mashine za uangalizi na madirisha ya kuta za kioo. Hali inaonyesha huduma ya dharura hospitalini.

Mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kujikinga anahudumia mgonjwa aliyelazwa chumba cha wagonjwa mahututi. Vifaa vya kisasa vya uangalizi vimewekwa karibu na vitanda vingine vya wagonjwa vinaonekana nyuma, wakionyesha huduma ya uangalizi ya hali ya juu.

Wahudumu wawili wa afya wamevaa mavazi kamili ya kujikinga wakimhudumia mgonjwa aliye kitandani hospitalini. Mgonjwa amewekewa vifaa vya kimatibabu kama drip na anaonekana akishikiliwa mkono kwa ajili ya vipimo au farajah. Mazingira haya yanaonyesha wodi ya wagonjwa waliolazwa.

Hapa kuna njia tatu kuu za kujikinga na ugonjwa wa malari. Ya Kwanza ni kupata chanjo, ya pili ni kubeba dawa na mavazi ya kujikinga didhi ya mbu na ya tatu ni kulala chini ya chandarua. Hii ni njia ya pamoja ya kuzuia maambukizi kwa ufanisi.

Wahudumu wa afya waliovaa mavazi ya kujikinga wanaonekana wakimhudumia mgonjwa aliye katika hali mahututi. Mgonjwa amelazwa kitandani na ameunganishwa na mashine ya kusaidia kupumua. Hii inaonyesha huduma ya wagonjwa mahututi.

Lori jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya simu ya Beyond Zero limesimama kwenye nyasi likiwa na ngazi ndogo inayoshuka. Watu kadhaa wamesimama karibu na lori hilo na kuna zulia jekundu limetandikwa chini. Mbali kidogo kuna hema na miti zikiashiria shughuli ya matibabu inayofanyika nje.

Kliniki ya huduma ya Beyond Zero imesimama ikitoa huduma za afya kwa jamii. Wahudumu wa afya wamevalia mavazi rasmi wakishirikiana na wanajamii, akina mama na watoto wakipokea huduma huku kukiwa na mratibu wa shughuli.

Gari maalum la kliniki ya simu limesimama tayari kuhudumia jamii. Huduma hizi, hupeleka huduma za afya vijijini, au maeneo yasiofikiwa kwa urahisi na hospitali, zikiwemo vipimo, matibabu, na ushauri wa kiafya.

Watu kadhaa wamekusanyika katika chumba cha hospitali wakitemblea mama aliyepata mtoto. Mwanamke mmoja mwenye umri mkubwa anamshikilia mtoto mchanga kwa furaha huku mama wa mtoto akiwa kitandani akiwa amevalia gauni la hospitali. Wengine wamesimama karibu wakitabasamu, ishara ya kusherehekea maisha mapya na kuonyesha mshikamano wa kijamii na familia.

Gari la huduma za afya linalobeba nembo ya Beyond Zero Mobile Clinic limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye hema na mkeka mwekundu. Pembeni kuna mabango ya uhamasishaji wa afya na watu wakiwa kwenye huduma. Hii ni kliniki ya kuhamahama inayotoa huduma kwa jamii.

Wahudumu wa afya wamekaa kwenye vitu vya plastiki vya buluu wakihudumia watu kwa vipimo vya afya. Mtu wa huduma anampima mwanume aliyevaa kofia na kaptura kwa kutumia vifaa vya matibabu. Wengune wanasubiri huduma wakiwa kwenye mstari baadhi wakitumia simu zao. Mazingira ni ya nje karibu na barabra ya lami, yakionyesha huduma ya matibabu inayotolewa kwa jamii kwa njia ya uhamasishaji wa afya.

Mngonjwa wa kike anakaa akiwa anacheka huku daktari ya meno akimuonyesha picha ya kiseke ya meno yake kupitia tablet . Daktari amevaa glovu za kinga za samawati mazingira ni safi ya kitaalamu. Picha inaonyesha huduma wa kisasa ya meno ambapo teknolojia hudumika kuchunguza hali ya mfupa meno kwa zaidi.

Miko miwili yenye glavu za blue inashikilia vifaa vya tiba ya meno. Vifaa hivi hutumiwa na madaktari wa meno kusafisha na kuchunguza meno ya wagonjwa. Muktadha huu unaonyesha maandizi ya huduma ya afya ya kinywa pale hospitalini.

Meno yameonyeshwa kwa karibu ikionyesha usafi na afya njema ya ufizi. Kuna kifaa chenye ncha ya kijani kikielekezwa kwenye uso wa jino, huenda kikitumika kupaka dawa maalumu kwa utaratibu wa matibabu ya meno. Mandhari inaashiria huduma za kitaalamu ya matibabu ya kinywa na meno.

Daktaari wa meno anafanya uchunguzi wa matibabu kwa mgonjwa. Ametumia glavu na vifaa vya kitaalamu kufungua mdomo wa mtoto na kuchunguza meno yake kwa karibu. Hili ni zoezi la kawaida la matibabu ya meno kwa afya mbora ya Kinywa.

Wanafunzi wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa wakifanya mazoezi ya vitendo kwenye meza ya maabara. Wanaonekana wakijifunza kuhusu vifaa vya matibabu au maabara, wakifanya kazi kwa makini chini ya taa za mezani.

Daktari wa meno anatumia breshi ndogo kupaka dawa kwenye meno ya mbele. Hii ni tabia ya kuimarisha meno labda floride au tiba ya kung'arisha. Meno yanaonekana yakiwa safi na yakiwa katika hali nzuri ya kiafya. Ikionyesha huduma ya kitaalamu ya meno na inayoendelea.

Mtu anapiga mswaki meno kwa karibu akiashiria utunzaji wa afya ya kinywa . Tendo hiki ni sehemu muhimu ya usafi binafsi ya kila siku ili kuzuia kuoza kwa meno na kuboresha tabasamu safi.

Kikosi cha zimamoto kipo kwenye eneo la mazoezi au tukio la dharura kikifanya kazi kwa kasi kwa makini. Wamevaa mavazi rasmi ya kinga pamoja na kofia za usalama za manjano. Wengine wanakimbia wakibeba machela huku gari la zima moto likionekana nyuma. Eneo ni la mji linaonyesha hadi maandalizi ya kukabiliana na majanga kama moto au ajali.

Mwanamke anapokea msaada wa chakula kutoka kwa mfanyikazi wa shirika la msaada. Mwanamke huyu amevaa mavazi ya kitamaduni na anasaidia kutoa mfuko kichwani. Watu wengine wameketi chini wakisubiri msaada chini ya mti kwenye eneo la vumbi.

Boti ya kisasa ya abiria inasafiri juu ya maji kwa kasi, ikivunja mawimbi kwa mbele. Abiria waliovaa fulana za kuokoa maisha wamesimama ndani wakitazama mbele. Boti ina paa jeupe na dirisha kubwa pande wa mbele, ikiashiria safari ya usafiri wa majini katika eneo la mito au bahari. Mazingira ni ya utulivu na anga ni safi.

Watu waliovaa sare za kuzima moto wakiwa kazini. Wamevaa helmet za bluu na manjano pamoja na mavazi maalum ya kuzuia moto. Mmoja amebeba bomba la maji ishara ya kuwa ako kwenye mazoezi au kazi ya uokoaji. Nyuma yao kuna gari la zimamoto.

Ajali mbaya imetokea barabarani. Magari yakiwa yameharibika vibaya na vipande vya chuma vimetapakaa kila upande. Watu wengi wamekusanyika eneo hilo baadhi wakitazama wengine wakisaidia. Mabasi ya abiria yameegeshwa karibu na maafisa wa usalama waliovaa reflector ,wanaonekana wakisimamia hali. Mazingira yanaonyesha mshtuko, taharuki na uhitaji wa msaada wa dharura.

Watu wamekusanyika nje ya jengo, wakipokea msaada wa chakula. Kuna magunia makubwa ya rangi ya kijani na machungwa yaliyoandikwa kuwa ni msaada wa serikali au shirika la misaada. Mazingira yaonekana kuwa ya eneo kame au vijijini.

Watu wanatembea kwenye mtaa uliojaa maji na mafuriko. Maji ni ya tope na yamejaa kwenye barabara na pembezoni mwa nyumba. Watu wanaonekana wakiwa na tahadhari wakivuka maji ishara ya athari za mvua kubwa au mifereji duni ya maji.

Mkulima aliyevaa shati na kofia ya majani anachuma nyanya zilizoiva kwenye shamba. Anaweka nyanya kwenye sanduku la mbao huku mimea ya nyanya ikiwa imesimama kwa msaada wa miti ya kusimika. Shamba linaonekana limelimwa vizuri, na lina mazao mengi yenye afya.

Gari jekundu limebondwa vibaya na mti mkubwa ulioanguka katikati ya barabara baada ya dhoruba. Matawi na vipande vya magome vimetapaka juu ya gari na kuzunguka eneo lote. Gari limeegeshwa kando ya njia ya lami. Mvua imenyesha ardhini na watu wachache wanaonekana mbali wakitembea. Mazingira yanaonyesha athari ya dhoruba kali na upepo mkali uliobomoa miti.

Watu mbalimbali wamekusanyika kwa shughuli ya usafi wa mazingira katika eneo la wazi lililojaa taka, wamevalia barakoa na baadhi ya mavazi ya kujikinga wakikusanya takataka kwa kutumia mikono au vifaa. Hii inaonesha mshikamano wa jamii katika kutunza mazingira.

Hii ni wodi ya hospitali iliyo na vitanda vya kisasa vya wagonjwa. Mashine za kusaidia matibabu na vifaa vingine vya kiafya kama incubator na maski za upasuaji. Mabango ya nyuma yanaonyesha kuwa vifaa hivi vimetolewa kwa msaada kutoka kwa Mozzartbet kwa ajili ya kuboresha huduma za afya.

Msichana amesimama mbele ya mashine kubwa ya eksirei huku akiangalia nje kupitia kioo kilichopakwa rangi. Kuna vifaa mbalimbali vya matibabu na nyaya zinaonekana. Mandhari inaashiria chumba cha eksirei hospitalini. Amevaa shati jekundu.

Friji lililoonekana limechakaa na kufunikwa na kutu linaonekana katika mazingira ya maabara au jikoni. Linaonekana kufungwa kwa kutumia tape ili kufunga milango yake na linaonyesha kutotunzwa vizuri. Hali hii inaweza kuashiria hatari ya kiafya au upungufu wa vifaa katika eneo hilo.

Chumba cha hospitali kina mashine ya kisasa ya x-ray yenye alama ya g e ikiwa na meza ndefu ya kulalia mgonjwa. Ukutani kuna kiyoyozi kikubwa na swichi za umeme. Mashine imewekwa karibu na ukuta wenye rangi ya manjano hafifu na sakafu ina vigawa vya kudhurungi. Mazingira ni tulivu na yameandaliwa kwa vipimo vya uchunguzi wa ndani ya mwili.

Mhudumu wa afya amevaa glovu nyeupe na koti la maabara, anashika sindano na chupa ndogo ya dawa. Mkono wake mwingine unashika pamba nyeupe. Nyuma yake kuna meza yenye karatasi zenye maandishi medical records na juu yake kuna trei ya bluu yenye chupa ndogondogo tupu. Kuta ni za bluu na kuna kizimamoto chekundu na troli ya hospitali. Inaonekana kama maandalizi ya kutoa sindano katika kituo cha afya.

Kitanda cha uchunguzi wa hospitali chenye fremu ya chuma na godoro jeusi kimewekwa kwenye chumba chenye sakafu ya vigae. Sehemu ya juu ya kitanda imeinuliwa kwa ajili ya kusaidia mgonjwa kukaa. Mbele yake kuna ngazi fupi ya kupandia yenye hatua mbili, pia ya chuma na uso mweusi. Mandhari inaonyesha vifaa vya kliniki kwa ajali ya uchunguzi au vipimo vya kiafya.

Hiki ni kifaa cha ufuatiliaji wa viashiria vya afya, patient monitor kinachotumika hospitalini kufuatilia hali ya wagonjwa. Kimewekwa juu ya standi yenye magurudumu na kwa urahisi ya kusogeza. Kwenye skrini kinaonyesha mapigo ya moyo, kiwango cha oksijeni kwenye damu, shinikizo la damu na kiwango cha kupumua. Neno demo linaoyesha kuwa kifaa kiko katika hali ya majaribio.

Viti viwili vya magurudumu la machela ya hospitali vimeegeshwa kwenye eneo la nje lenye sakafu ya zege. Viti vina muundo wa chuma na mikono ya plastiki wakati machela ina uso wa plastiki na fremu ya chuma. Pembeni kuna mimea ya mapambo na ukuta wa matofali ikionyesha mazingira ya hospitali au zahanati. Miale ya jua inaangaza eneo hili.

Kifaa kinaonyesha mtoto mchanga akiwa amelala ndani ya mashine maalum ya kuweka joto, incubator , katika mazingira yanaonekana kuwa hospitali au kliniki. Mtu mzima anayeonekana kuwa mfanyikazi wa afya amesimama karibu na mashine hiyo akiangalia na kumshughulikia mtoto. Chumba kina kuta zenye rangi nyepesi na sakafu ya vigae. Kando kuna kifaa kingine cha hospitali.

Mtaalam wa afya amevaa sare ya kazi, na anarekebisha taa maalum ya matibabu ndani ya chumba cha daktari wa meno. Vifaa vya kisasa vya huduma vya meno vimepangwa kwa utaratibu, na dirisha kubwa linaingiza mwangaza wa asili. Mandhari inaonyesha mazingira safi, na ya kitaalamu, ya huduma za afya ya kinywa.

Hiki ni kifaa cha othoskopu kinachotumika na madaktari kukagua ndani ya masikio ya mgonjwa. Kina mwangaza wa lens ya kuguza na pembeni yake kuna container lenye vipenyo vya kubadilisha kulingana na ukubwa wa sikio la mgonjwa.

Mbele kuna bidhaa tatu za matibabu zilizowekwa kwenye meza ya mbao. Kushoto kuna sanduku kubwa la On call plus glucose meter likionyesha kifaa cha kupima sukari mwilini chenye nambari 5.8 kwenye skrini. Upande wa kulia kuna masunduki mawili madogo ya bluu yalioandikwa One on call plus blood glucose test strips yakiwa na vipimo ya kupimia sukari. Kifaa hicho hutumika kutibiti sukari

Kisanduku cha dawa ya watoto ya aina Ibugesic Suspension chenye rangi ya njano na maandishi mekundu. Kina picha ya mtoto na mzazi wakitabasamu. Dawa hii ya Paracetamol na Ibuprofen kwa ajili ya kutuliza homa na maumivu. Kimeandikwa kiasi sitini mililita.

Mbele kuna bidhaa mbili za dawa zote zikiwa Acetaminophen miligramu mia tano kutoka kampuni ya Care One. Kushoto kuna sanduku la blue lenye tableti mia moja na kulia kuna chupa yenye tableti mia moja. Zimewekwa juu ya meza ya mbao iliyong'aa. Hizi ni dawa zinazotumika kupunguza maumivu.

Hii ni dawa ya majimaji ya Dexazone yenye due to high doxazothone sodium phosphate miligramu mbili, inatumika kutibu hali za uchunguzi na uvimbe kwa wanyama kama inavyoonyeshwa na alama za mifugo kwenye boksi. Ni ya matumizi ya kitabibu chini ya usimamizi wa mtaalamu wa mifugo.

Mtu anasafisha kitanda cha hospitali kilichopo kwenye kitanda cha wagonjwa. Kitanda kina vifaa vya kisasa na kuna mabango ukutani yanayoonyesha msaada wa huduma za afya. Mazingira ni safi yamepangwa vizuri kwa huduma bora ya ugonjwa.

Mwanaume ameketi akihudumiwa na mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na vesti, wako ndani ya chumba kinachoonekana kama kituo cha kimatibabu chenye vitanda vya wagonjwa na vifaa vingine nyuma. Huu ni chapisho la mtandao wa kijamii ambayo inaonekana ilipokea Likes sita.

Mkono wa mtu mzima unashika mkono mdogo wa mtoto na kalamu ya blue inatumiwa kuweka alama au kuandikia kitu kwenye kidole gumba cha mtoto. Hali hii inaweza kuashiria utambulisho, chanjo, au usajili wa mtoto.

Wahudumu wa afya wa jamii wanatoa chanjo ya matone kwa watoto katika eneo la wazi chini ya mti, wahudumu wamevaa makoti ya usalama na mmoja wao anaonekana akimchanja mtoto kwa kutumia matone ya mdomoni. Wazazi wamesimama karibu na watoto hao wakiwa na kadi za kliniki, hii inaonyesha kampeni ya afya ya jamii, hasa ya kinga dhidi ya magonjwa kama polio.

Mhudumu wa afya amevaa fulana nyekundu na vest ya njano anamnyweshwa mtoto mdogo chanjo au dawa ya mdomo. Mtoto analia kidogo. Mbele yake kuna mtoto mwingine aliyevaa vest ya njano, akitazama tukio hilo. Eneo hili linaashiria kampeni ya chanjo au huduma za afya kwa watoto.

Msichana aliyevaa nguo nyekundu ana tabasamu huku mtoa huduma wa afya akimchanja kwenye mkono. Daktari amevaa glavu na barakoa kwa ajili ya usalama. Mandhari ni ya nje, karibu na ukuta wa matofali, ikiashiria kampeni ya chanjo katika jamii.

Mwanaume akiwa anajaza maji kwenye mitungi ya plastiki kutoka kwa bomba llilojengwa ukutani. Mwanamke aliye ndani ya kibanda anasimamia zoezi hilo ,wote wamevaa barakoa ishara ya kuchukua tahadhari za kiafya. Mitungi mingine ya manjano imepangwa ndani na nje ya kibanda ,hii inaonyesha hudumu ya usabazaji wa maji safi kwa jamii.

Kituo cha kunawa mikono kimewekwa barabarani kikijumuisha tenki la maji ya kunawa, sabuni ya kiowevu, ndoo ya kijani ya kukusanya maji taka na ndoo nyeupe ya kutupa taka. Kimejengwa kwa mbao na kimewekwa karibu na eneo lenye majani ya kijani kikilenga kudumisha usafi wa afya kwa watumiaji.

Mikono yenye povu inasafishwa kwa maji yanayotoka kwenye bomba jeupe lenye cork ya bluu. Maji yanamwagika ndani ya ndoo ya plastiki iliyo wazi. Hii ni hatua muhimu ya kudumisha usafi na kuzuia magonjwa.

Mkono wa mtu umefungwa bandeji, inaonekana ameumia au kufanyiwa upasuaji. Amewekwa juu ya shuka la hospitali la rangi ya buluu, ikiashiria kuwa yupo katika uangalizi wa kitibabu pale hospitalini na manesi.

Mchezaji wa kandanda amepata jeraha mbaya mguuni baada ya kugongwa vibaya na mchezaji mwingine. Hali hii inaangazia umuhimu wa huduma za tiba ya michezo kwa wanamichezo waliopata majeraha ya viungo au mifupa uwanjani.

Mikono ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa ukwama, vidole vikiwa vimeharibika na vingine kukatika. Ngozi inaonyesha mikunjiko ya uzee au kazi ngumu na kucha zinaonekana kuwa dhaifu. Picha inaelezea hali ya kiafya inayohitaji uangalizi wa kitabibu na uelewa wa kijamii.

Vifaa vya mchezo wa kriketi vinaonekana hapa. Kuna gongo la kupiga mpira, mpira wa kriketi, pedi za miguu, glavu , helmeti ya usalama, viatu maalum na mbao za stampu bales . Vyote hivi hutumiwa na wachezaji wakati wa mechi kwa ulinzi na kuchezea vizuri.

Mimea iliyo nyauka ipo shambani ikonekana kukauka kutokana na jua kali ya ukosefu wa maji. Majani yake imepinda na mengine yamekauka kabisa. Manthari ya nyuma inaonyesha miti mikubwa na mwangaza mkali wa jua pia kuna Blue ya Sky.

Mimea ya porini yenye majani ya kijani kibichi, imeota karibu na ukuta wa mawe. Kati ya majani kuna maua makavu ya rangi ya kahawia, yaliyo kusanyika kwenye vipira vidogo. Saa zingine inaonyesha hali ya ukame au mabadiliko ya misimu ya mimea hio.

Eneo la kijijini lenye miti nyingi ya kijani na kivuli kizuri likiwa na ardhi lenye nyasi na rangi ya kahawia. Mti mkubwa umesimama mbele ukiwa na matawi yaliyosambaa huku nyuma kuna uzio wa mbao na majengo ya asili. Jua linapenya kupitia matawi na kutoa mwanga wa asili wa kuvutia. Mazingira ni tulivu na ya kupendeza.